Hapa ni hospitalini ambapo matibabu yanaendelea. Ni katika chumba cha kulaza wagonjwa hasa wagonjwa wazee na watu wazima. Wahudumu wa afya ambao ni wanawake wanaonekana kuwa wamesimama huku wakitazama kitanda hiki ambacho ni mgonjwa amelazwa. Wamevalia barakoa mdomo.

Hapa ni hospitalini ambapo matibabu spesheli ya watu wazima hufanyika. Ni katika chumba cha upasuaji ambapo upasuaji unaendelea. Kuna madaktari watatu ambao wamevalia glavu nyeupe huku wahudumu wengine watatu wakitazama.

Hapa ni hospitalini, hasa ambapo matibabu hufanyika. Ni katika chumba cha upasuaji ambapo madaktari na wahudumu wengine wa afya wanaonekana wakishughulikia mgonjwa aliyelazwa kitandani. Wahudumu hawa wamevalia nguo za rangi ya samawati na wengine rangi ya kijani.

Hapa ni hospitalini ambapo matibabu yanaendelea hasa ni katika chumba cha malazi ambapo matibabu ya watu wazee hufanyika, kuna mgonjwa aliyelazwa kitandani na amejifunika kwa blanketi nyeupe.

Hapa ni hospitalini ambapo shughuli ya kulinda na kujali wagonjwa wazee inaendelea. Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa na shati nyeupe anaonekana akimpima mzee mmoja, joto. Mwanamke mwingine amekalia kitanda upande wa kushoto.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye mukatadha wa kufanya hisani na kufikia watu walio na mahitaji mbalimbali. Bibi ya aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ananekana akiwa amekalia kitanda na kumliwaza mwanamke ambaye amejifungua.

Huu ni wakati wa mchana vijijini kwenye makaazi ya mzee mmoja. Kuna wahudumu wawili wa afya ambao wamevalia koti za samawati. Mmoja wao anaonekana akimpima mzee huyu joto kwenye kichwa. Ni kwenye muktadha wa kufikisha au kuwasilisha huduma za afya vijijini na kwenye jamii.

Huu ni wakati wa mchana, hasa kwenye muktadha wa kufikisha huduma za afya kwenye jamii zinazohishi mbali, na haziwezi kupata huduma hizi kwa urahisi. Kuna mhudumu wa afya, ambaye amesimama nyuma ya meza uapande wa kushoto. Kuna lori nyeupe lililosimama upande wa kulia.

Hapa ni hospitalini ambapo utaalam wa matibabu ya meno hufanyika. Kuna kiti maalum ambacho hukaliwa na mtu ambaye anang'olewa jino au ana shida ingine yoyote ya meno. Kuna vifaa mbalimbali vya rangi nyeupe.

Hapa ni hospitalini ambapo teknojia au utaalam wa matibabu ya meno inaendelea. Kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia glavu nyeupe. Ameufunua mdomo wa mgonjwa wake huku akiangalia jino ambalo lina shida.

Huu ni muktadha wa utaalamu wa matibabu ya meno. Kuna mwanamke ambaye ametumia kidole chake cha kwanza kuinua mdomo wake wa juu, ili kuonyesha meno yake. Meno haya ni ya rangi nyeupe na anatangaza duka lao au hospitali yao ya matibabu ya meno.

Huu ni muktadha wa utalamu wa matibabu ya meno. Kuna mwanaume anaye tabasamu, huku akionyesha meno ya juu. Meno yake ni meupe na yanaonekana kuwa na afya njema. Hii inaonyesha umuhimu wa kufanya usafi wa meno kwa kila muda ili kueka afya njema ya mdomo.

Huu ni muktadha wa mtaalamu wa matibabu ya meno. Kuna picha mbili zinazoonyesha kabla na maana ya mtu kutibiwa. Ya juu inaonyesha mtu aliye na mapengo na ya chini inaonyesha mtu huyu akiwa amejaza mapengo haya.

Huu ni muktadha wa ubora wa afya ambapo kuna utumizi wa teknolojia ya matibabu ya meno. Kuna picha mbili ambazo zinaonyesha mtu mmoja aliyevunjika meno na baadaye akatibiwa. Picha ya kwanza inaonyesha jino lililovunjika na ya pili inaonyesha jino lenyewe likiwa limejazwa.

Hapa ni hospitalini, na ni kwenye muktadha wa mtaalamu wa matibabu ya meno. Mhudumu wa afya aliyevalia glavu za rangi ya samawati anayasafisha meno ya msichana. Amemfungua mdomo wake wa juu, ili kuweza kuonyesha meno yake ya juu na kuweza kuyafikia.

Hapa ni hospitalini ambapo utaalamu wa matibabu ya meno hutumika. Kuna vifaa mbalimbali vinavyotumika na daktari wa meno kufanya kazi yake kama vile kungo'a meno na kusafisha. Vifaa hivi ni vya chuma na vimewekelewa kwenye meza ya rangi ya samawati.

Haya ni mazingira ya utaalamu wa matibabu ya meno, na mhudumu wa afya daktari aliyevalia glovu nyeupe, ambaye ameshika mdomo wa mtoto, kuonyesha meno ambayo yamengolewa. Kuna maandishi yanayosema kuwa kuna meno yaliyokosekana, na mengine yanayosema kuwa tabasamu nzuri huanzia hapa.

Hii ni shughuli ya utaalamu wa afya ya meno. Kuna muundo wa jino aina ya gego. Kuna kioo cha umbo la duara, kinachotumika kukagua ndani ya mdomo. Zimewekwa katika karatasi ya samawati.

Hii ni sehemu ya kliniki au hospitali, inayotoa huduma za afya ya meno. Kuna vifaa vya matibabu vilivyowekwa juu ya meza, vyenye rangi za kuvutia. Vifaa hivi vinatumika na daktari wa meno ili kufanya kazi yake. Vifaa vina umbo lililopangwa vizuri na vimehifadhiwa kwa usafi na utaratibu.

Haya ni maeneo ya hospitali, hasa katika utaalamu wa afya ya meno. Kuna mgonjwa aliyevalia koti nyeusi, huku akiwa amekalia kiti kilichoinama upande wa nyuma. Mhudumu au daktari amevalia glavu na koti nyeupe, na anaonekana akiangalia ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Haya ni mazingira ya utaalamu wa matibabu ya meno. Daktari aliyevalia glavu nyeupe anaonekana kuupanua mdomo wa mtoto, kuzindua mapengo mawili ya meno. Meno yaliyo katikati ambayo ni manne yasalia ndani.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa kushughulika kwa haraka, wakati ambapo jambo la dharura limetokea. Kuna wanawake ambao wamevalia hijabu na mwanaume aliyevaa kanzu nyeupe. Wanapeana taulo za usafi za wanawake.

Huu ni muktadha wa kufanya hima ili kuokoa maisha ya watu au kusaidia watu wakati ambalo jambo la dharura limefanyika kama vile ajali ya barabarani, mikasa ya moto au gharika. Kuna gari la ambulensi amabalo limegeshwa, limepakwa rangi nyuepe, nyekundu na nyeusi.

Huu ni muktadha wa kufanya hima kuokoa maisha na kushughulika wakati ambao mambo ya dharura au mikasa imetokea. Kuna mwanaume ambaye amenawa mikono akiwa amevalia shati ya rangi ya kijani. Kuna mwanamke ambaye amebeba mtoto na anamsaidia mwanaume huyu kunawa.

Huu ni wakati wa usiku na ni kwenye muktadha wa muitiko wa kuzuia maafa zaidi na kuokoa maisha ambapo shida imetokea. Kuna lori tatu za wazima moto, ambazo ni za rangi nyekundu. Zimewekwa bomba na maji ndani ili kuweza kuzima moto unapotokea.

Huu ni muktadha wa kushughulika ambapo kumetokea hatari ama jambo lolote la dharura. Kuna wahudumu wa afya ambao wamevalia nguo nyekundu. Nyuma yao kuna ndege ambayo inatumika kama ambyulensi ili kuweza kuhakikisha wagonjwa wamesaidika kwa upesi.

Huu ni muktadha wa kushughulika kwa haraka wakati ambapo mambo ya dharura au mikasa imetokea. Kuna gharika iliyotokea kwenye eneo hii, na wahudumu wa msalaba mwekundu wanaonekana wakitembea ili kusaidia .

Hili ni eneo lililoathirika na mafuriko. Wanaharakati wa kundi la Msalaba Mwekundu wanashughulika kuwaokoa waathiriwa wa mafuriko haya. Wanatumia mashua ndogo. Ni watu wanane kwa jumla walio ndani ya mashua hii.

Hawa ni wanashirika wa kundi la msalaba mwekundu wakisaidia waathiriwa wa mafuriko. Mwanaume aliyeongoza amebeba karai ya rangi ya samawati. Aliye nyuma amebeba mtoto na aliye katikati anamsaidia mama kuvuka mto.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa ardhi njema na yanayotuzingira. Hapa ni shambani ambapo kumepandwa mimea aina ya mahindi ambayo imetupa chakula kama vile unga na mahindi ya kupika. Mahindi haya yamelimwa vizuri na hayana magugu.

Huu ni wakati wa mchana sokoni, ambapo biashara ya kuuza vifaa au viungo vya upishi na matunda inaendelea. Kuna matunda mbalimbali kama vile nyanya, limau, maembe na machungwa. Vifaa hivi au viungo vimewekwa kwenye karai za plastiki na zingine kwenye magunia.

Hapa ni shambani, wakati wa mchana ambapo mimea aina ya mahindi imepandwa. Imepandiliwa vizuri na haina magugu yoyote. Upanzi wa mimea unasaidia kuzuia mmomonyoko wa udongo na pia unasafisha hewa. Mavuno ya mimea hii hutumika kama chakula.

Huu ni muktadha wa eneo ikizingira na jinsi ambavyo wanaeza kutuathiri kiafya. Kuna mwanaume upande wa kulia, ambaye amevalia shati nyeupe. Kuna mti ulioangukia gari ya rangi nyekundu.

Huu ni muktadha wa hospitali ambapo matibabu hufanyika. Hapa ni ndani ya chumba kimoja ndani ya hospitali. Kuna sanduku ya rangi ya samawati iliyowekelewa kwenye kabati ya chuma. Sanduku hii hutumika kuweka vifaa au damu au vifaa vingine kwa halijoto inayotakikana.

Hapa ni ndani ya hospitali ambapo matibabu hufanyika, hasa ndani ya maabara ambapo vipimo vya kisayansi hufanywa. Kuna mashine mbalimbali za kufanya kazi ya maabara kama vile friji ya kuhifadhi vitu. Kuna mashine zingine zilizowekelewa kwenye meza nyeupe.

Huu ni wakati wa mchana kwenye hospitali, hasa katika duka la kuuza dawa au famasia. Dawa ziimepangwa kwenye meza na zingine kwenye rafu upande wa juu. Kuna meza katikati ya chumba hiki na viti viwili.

Hapa ni hospitalini ambapo matibabu hufanyika . Ni kwenye chumba cha malazi cha wagonjwa ambapo kuna vitanda vingi vilivyopangwa . Vina godoro zilizowekwa karatasi juu ya rangi ya kijani.

Hapa ni hospitalini ambapo shughuli za matibabu hufanyika. Ni ndani ya chumba cha upasuaji ambapo madaktari wapasuaji wamevalia nguo za samawati na kofia nyeupe na barakoa ili kuzuia ugonjwa.

Haya ni maeneo ya hospitali ambapo ubora wa afya na uzima wa mwili vinazingatiwa. Kuna mhudumu aliyevalia nguo nyeusi ambaye amekalia kiti chake. Kuna kiti kingine ambacho kinaweza kukaliwa na mgonjwa au mtu anayehitaji maarifa kutoka kwa dakitari, upande wa kulia kuna tarakilishi.

Hapa ni hospitalini ambapo matibabu hufanyika. Ni ndani ya chumba spesheli ambacho ni maabara ya kufanyia utafiti na vipimo mbalimbali vya afya. Kuna vifaa mbalimbali kama vile hadubini ya kuangalia vifaa vidogo ndani ya damu au sampuli zingine.

Hapa ni hospitalini ambapo matibabu hufanyika. Ni kwenye mukhtada wa bidhaa au vifaa vinavyotumika kuhudumia wagonjwa. Kuna tarakilishi ambayo inatumika kuweka ujumbe wa wagonjwa wanaokuja hospitalini. Kuna kitabu kilichowekelewa kwenye meza hii.

Hapa ni hospitalini ambapo matibabu hufanyika, ni kwenye muktadha na vifaa na vyombo vinavyotumika kwenye matibabu au shughuli mbalimbali za hospitali. Kuna kiti kipya cha magurudumu ambacho kwa kawaida hutumika na watu ambao wamevunjika miguu au ambao hawana nguvu ya kutembea.

Hapa ni hospitalini ambapo matibabu hufanyika . Ni kwenye muktadha wa vifaa vinavyotumika hospitalini kwa kusudi mbali mbali. Kuna sanduku ndogo la karatasi ambalo ndani limewekwa sindano na sirinji . Kando kuna sanduku lingine la rangi nyeupe.

Hapa ni hospitalini ambapo matibabu hufanyika. Ni kwenye muktadha wa vyombo au vitu au vifaa vinavyotumika hospitalini kufanya matibabu au shughuli zingine. Kuna kifaa ambacho kinatumika kuondoa vijidudu kwa kutumia joto jingi na pressure ya maji.

Hapa ni hospitalini ambapo matibabu hufanyika. Ni katika chumba kimoja hasa cha kulaza watoto vitandani. Kuna vifaa mbalimbali kama vile kidude cha kuekea mgonjwa dawa kilichoandikwa nambari ili wahudumu wa afya waweze kujua ambapo dawa imefika.

Hapa ni hospitalini ambapo matibabu na shughuli zingine za afya hufanyika. Ni kwenye chumba kimoja ndani ya hospitali ambapo kunawekwa bidhaa zinazotumika kufanya matibabu kama vile sindano, dawa na meza ya kuwekelea dawa.

Hapa ni hospitalini ambapo matibabu hufanyika hasa ni katika chumba cha malazi ya watoto ambapo kuna mashine ya kuweka watoto ambao hawajafikisha kiwango au umri unaohitajika kabla ya mtoto kuzaliwa. Kuna mwanamke ambaye amesimama kando ya mtoto mdogo.

Hapa ni hopsitalini ambapo matibabu hufanyika. Kuna kifaa cha umeme au mashine inayotumika kufanya kazi mbalimbali hopsitalini. Inaweza kupima presha, inaweza kupima mara ambayo moyo inapiga damu kwa dakika moja na pia inaweza kupima kiwango cha oksijeni ndani ya damu.

Hapa ni hospitalini ambapo shughuli ya kupeana damu inaendelea. Wagonjwa wanaopewa damu ni wale ambao wamepoteza damu nyingi katika ajali, upasuaji au walio na ugonjwa unaosababisha kiwango cha chini cha damu.

Hapa ni hospitalini ambapo shughuli za matibabu hufanyika. Hapa kuna kifa cha kupima pressure ya mwili na pia kinapima midundo ya moyo na pia kinapima kiwango cha hewa ya oxygeni ndani ya damu ya mtu.

Hapa ni kituo cha afya kama vile hospitali. Muhudumu wa afya aliyevalia kabuti nyeupe anaonekana akijaza ujumbe kwenye karatasi. Kando yake juu ya meza kuna kitabu cha rangi ya manjano cha kujaza habari kuhusu ugonjwa wa TB.

Huu ni muktadha wa uzima wa mwili na ubora wa afya. Ni kwenye mada ya hali njema ya mawazo au akili. Kuna mwanaume ambaye amekalia kiti huku akiwa amejishika kichwa kwa mikono yote miwili. Anaonekana kuwa na msongo wa mawazo. Kuna mwelekezo unaohimiza watu kuongea kuhusu hali njema ya mawazo.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa afya njema au ubora wa afya hasa afya ya mawazo au akili. Kuna mwanaume ambaye ameshikilia simu yake na amejishika kwa mkono wa kushoto machoni. Anaonekana kuwa na msongo wa mawazo na hali yake ya mawazo haiko sawa.

Huu ni muktadha wa afya njema hasa ubora wa afya ya mawazo, kuna msichana ambaye amekaa chini huku akiwa amekunja magoti yake amevalia sweta ya manjano. Amejishika kichwa kuonekana kua anamsongo wa mawazo.

Huu ni muktadha wa dawa za kisasa zinazotumika kutibu magonjwa mbali mbali. Dawa hii aina ya virutubishi baa tisini na tisa imewekwa kwenye pakiti ya karatasi ya rangi nyeupe na ya samawati. Dawa hii inatumika kuongeza madini kwenye mimea.

Huu ni muktadha wa dawa za kisasa zinazotumika kutibu magonjwa mbali mbali. Dawa hii ni aina ya epukrofin na imewekwa kwenye karatasi nyeupe au pakiti. Ni ya uzito wa gramu mia moja. Dawa hii inatumika kwa kupaka mahali ambapo kuna maumivu.

Hizi ni dawa za kisasa zina ya paracetamol zinazo tumika kupunguza machungu ya mkono, mguu, mgongo na kichwa na viungo vingine. Imewekwa katika katoni nyeupe iliyo na maandishi meusi na mengine ya rangi nyekundu .

Hizi ni pakiti za dawa zilizooangwa kwa utaratibu. Mbele zimeandikwa jina Panadol ambayo ni dawa maalum ya kupunguza uchungu kwenye kichwa, miguu ama mgongo. Dawa hizi ni aina ya tembe.

Hiki ni kisanduku kidogo cha karatasi, kilicho na dawa ya kirutubishi vitamini B 69. Kuna maandishi ambayo yanaashiria kua inafaa kumezwa mbili kila siku. Ni dawa sitini kwa ujumla.

Huu ni wakati wa mchana na ni kwenye muktadha wa shughuli za matibabu. Kuna wanawake ambao wamekaa chini huku mmoja akiwa ameshika mtoto wake kwenye mapaja. Mhudumu wa afya aliyevalia koti na kofia nyeusi anaonekana akimpa mtoto huyu dawa kwa kumwekea tone mdomoni.

Huu ni muktadha wa wagonjwa na mbinu za kufanya matibabu kama vile kupeana dawa. Kuna mhudumu wa afya ambaye ameshika dawa ya rangi ya samawati na amefungua mdomo wa mtoto mdogo ili kuweza kuweka dawa hii ndani ya mdomo wake.

Haya ni maeneo ya hospitali ambapo matibabu hufanyika. Ni katika chumba cha daktari ambapo mgonjwa mwanamume amekalia kiti. Mgudumu au nesi aliyevalia nguo za sawati anaonekana kumpanguza mwanamume huyo kwenye mkono wake wa kushoto ili kumdunga dawa au chanjo.

Huu ni muktadha wa ubao mweusi au uzima wa mwili. Mhudumu wa afya aliyevalia shati ya manjano na glavu nyeupe, anaonekana akimpa mtoto mdogo dawa, ambayo ni chanjo ya ugonjwa wa polio. Dawa hii inafaa kupewa kila mtoto wa chini ya umri wa miaka mitano.

Huu ni muktadha wa ubora wa afya au uzima wa mwili. Mhudumu wa afya ambaye ni mwanamke anaonekana akimpa mtoto mdogo tone la dawa ambayo ni chanjo ya ugonjwa wa Polio. Mama ya mtoto huyo amesimama upande wa kulia.

Huu ni muktadha wa matibabu hasa matibabu ya watoto wadogo. Kuna mhudumu wa afya ambaye anayeonekana akimpa mtoto mdogo dawa mdomoni kwa kumuekea kitone. Mtoto Huyu ni msichana na amevalia hijab nyeupe ,Anampa chanjo ya ugonjwa wa polio.

Hapa ni hospitalini ambapo matibabu hasa matibabu ya watoto yanaendelea, kuna muhudumu wa afya aliyevalia koti nyeupe, anaonekana akimngoa mtoto mdogo meno kwa kutumia vifaa mbali mbali kwa mkono wa kulia, ameshikilia mashine ya kutoa mate mdomoni.

Huu ni muktadha wa ubora wa afya au uzima wa mwili hasa kwenye matibabu ya watoto. Kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia glavu na koti nyeupe ambaye anaonekana akimdunga mtoto dawa kwenye mkono wake kutumia sindano.

Huu ni muktadha wa hali njema ya afya hasa kwenye matibabu ya watoto. Kuna wahudumu wa afya waliovalia koti za kijani ambao wanapea watoto chanjo. Mmoja anaonekana akipa mtoto mvulana chanjo ya kitone ambayo ni chanjo ya ugonjwa wa Polio.

Huu ni mukhtada wa matibabu, hasa matibabu ya watoto wadogo. Kuna wahudumu wa afya wawili ambao wamevalia nguo za manjano. Mmoja amemshika mtoto mdogo huku mwingine akimpa chanjo ya ugonjwa wa polio kama kitone mdomoni mwake.

Huu ni muktadha wa uzima wa mwili au ubora ya afya, hasa kwenye matibabu ya watoto. Kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia shati nyeupe na anaonekana akimdunga mtoto mdogo dawa kwa kutumia sindano kwenye mguu wake.

Hapa ni hospitalini, ambapo matibabu yanaendelea, hasa matibabu ya watoto wadogo. Kuna mhudumu wa afya, ambaye anamhudumia mtoto aliyelala kitandani. Kuna mtoto mwingine, ambaye amevalia shati nyeupe, na amekalia kitanda hiki.

Hapa ni hospitalini ambapo matibabu yanaendelea. Ni kwenye chumba cha kulaza watoto na mama zao. Kuna mhudumu wa afya ambaye ni mwanafunzi ambaye amekalia kitanda. Anawapa ushauri mama na mtoto wake.

Hapa ni hospitalini ambapo matibabu yanafanyika, hasa matibabu ya watoto wadogo. Kuna mtoto ambaye anadungwa sindano kwenye makalio yake na mhudumu aliyevalia barakoa nyeupe. Mtoto huyu analia huku akiwa ameshikwa na mama yake.

Hapa ni hospitalini ambapo matibabu yanaendelea hasa matibabu ya watoto wadogo . Ni kwenye chumba cha wagonjwa kitandani ambako mtoto mdogo amelazwa. Mama yake anaonekana akimpapasa kichwani huku akiwa amevalia kidude cheupe kwenye mkono wake wa kulia.

Hapa ni hospitalini ambapo matibabu yanaendelea. Ni kwenye muktadha wa huduma ya afya kwa watoto wadogo. Kuna mtoto mdogo anayeonekana akidungwa sindano kwenye mkono wake wa kushoto na mhudumu wa afya. Mtoto huyu amevalishwa nepi.

Huu ni muktadha wa matibabu ya watoto wadogo. Watoto wanaonekana kuwa wamevaa barakoa za rangi ya samawati. Mvulana mmoja mdogo anaonekana akifungua mfereji ili kunawa mkono ili kuzuia magonjwa mbalimbali.

Hapa ni hospitalini ambapo matibabu, hasaa matibabu ya watoto inaendelea. Msichana mdogo aliyevalia shati ya samawati na nyeusi anaonekana akidungwa dawa kwenye mkono wake wakushoto na daktari kwa kutumia sindano na siriji.

Hapa ni katika hospitali, hasaa kwa kitengo cha matibabu ya watoto. Kuna watoto wanne wadogo ambao wamekaa huku wakizingira meza moja nyeupe. watatu ni wasichana na mmoja ni mvulana. Mbele yao ni mhudumu wa afya anayewaburudisha kwa kuwaonyesha kuchora kwa vikaratasi.

Huu ni muktadha wa hali njema ya afya au ubora wa mwili. Kuna mhudumu wa afya aliyevalia shati ya samawati anayempea mtoto mdogo dawa, ambayo ni chanjo ya ugonjwa wa polio. Dawa hii inafaa kupewa kila mtoto mwenye umri wa chini ya miaka mitano.

Huu ni muktadha wa uzima wa mwili na ubora wa afya. Mhudumu aliye valia glavu nyeupe anaonekana akitoa damu kutoka kwa kidole cha mtoto mdomo kwa kutumia kidude. Anafanya hivi kwa kuwa anahitaji damu kidogo kwa kusudi lake.

Hii ni muktadha wa usafi wa mazingira na afya njema ya umma. Kuna mtu ambaye ananawa mikono yake kwa kutumia maji yanayotiririka kutoka kwenye mfereji. Anatumia sabuni ili kuzuia magonjwa yanayosababishwa na uchafu mikononi.

Huu ni wakati wa mchana, nani kwenye muktadha wa afya njema ya umma. Ni kwenye duka la kuuza maji, ambapo mwanaume mmoja aliye na mitungi mitatu ya rangi ya manjano, anachota maji kwenye mfereji. Ndani ya duka hili, ni mwanamke aliyevalia nguo nyekundu.

Huyu ni mchezaji wa kupigana na dondi ama mwana bondia aliyeumizwa vibaya katika kichwa chake. Amefura vibaya juu la jicho lake la kushoto. Anafaa kupokea uhudumu wa kwanza wa afya kutoka kwa madaktari.

Hapa ni shamabani na ni wakati wa mchana. Kuna mimea mbalimbali ingine iliyomea kivyake na ingine iliyomea kwa kupandwa kama vile mahindi. Kuna kichaka upande wa kushoto ambacho kina mimea inayotumika kutengeneza dawa za kiasili kutibu magonjwa mbalimbali.

Ni wakati wa mchana na ni WA kutengeneza muktadha wa jamii kutengeneza dawa za kiasili au kitamaduni kwa kutumia mimea au miti. Kuna miti ulio majani yake ni kijani kibichi unaotumika kutengeneza dawa hizi.

Hapa ni kwenye kichaka au shambani ambapo kuna mimea tofauti tofauti ya rangi ya kijani. Ni kwenye muktadha wa kutumia dawa za kiasili kutoka kwenye mimea kutibu magonjwa mbalimbali. Kuna mmea hasa unaotumika kama kiungo kwenye chai au chakula na pia unatumika kutibu magonjwa.

Huu ni wakati wa mchana shambani au kwenye kichaka , Ni kwenye muktadha ya utumiaji wa dawa za kitamaduni ,au za kiasili .Kuna mimea ya rangi ya kijani ambayo kwa kawaida inatumika kwa kutibu ya magonjwa mbali mbali ,kwa wakati ambao dawa imetolewa kwenye mimea hii.

Huu ni muktadha wa utumizi wa dawa za mimea na za kiasili ili kutibu magonjwa mbali mbali. Hapa ni mashambani ambapo kuna mimea aina tofauti, kuanzia ile midogo mpaka miti. Mimea hii ilitumika kitambo, ili kutengeneza dawa za kutibu magonjwa.

Huu ni muktadha wa dawa za kiasili au za kitamaduni. Ni wakati wa mchana kwenye kichaka ambacho kina mimea tofauti. Mimea hii ilitumika kutengeneza dawa za kutibu magonjwa mbali mbali, na daktari wa enzi za zamani.

Hapa ni mashinani au mashambani, ambapo mimea mingi inaonekana. Ni wakati wa mchana. Kuna mti mmoja mkubwa katikati unaohusishwa na matibabu ya kitamaduni. Majani yake na magomba yake, yanatumika kutibu magonjwa mbali mbali.